Kaunta iliyopambwa vizuri ikiwa na vinywaji tofauti tofauti. Kuna viti vya wateja vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna mhudumu aliyesimama nyuma ya kaunta katika baa hii.

Duka dogo la maziwa lenye bango ambalo linatangaza matangazo ya bidhaa na huduma mbalimbali, ikiwemo maziwa na baadhi ya vyakula kama vile karanga na mikate.

Watu wawili, wakiwa na furaha wanapeana maelezo ya biashara husika ambayo ni uuzaji wa maziwa na vitafunwa, mmoja wao akiwa ameshika bidhaa hiyo,

Duka kubwa la kisasa la samani, liko ndani ya jengo kubwa la biashara. Ndani ya duka hilo kuna aina mbalimbali za samani, kama vile; kiti, meza na makochi, na bidhaa bora kabisa kwa ajili ya nyumbani na maofisini.

Meza pamoja na viti vyake nane, vyenye rangi ya kahawia ya giza vimepangwa pamoja, na vilivyotengenezwa kwa mbao nzuri na imara viko katika duka la samani kwaajili ya kuuzwa.

Seti ya sofa kubwa yenye rangi ya kijivu, sofa hiyo ina mito ya rangi ya chungwa imewekwa kwenye banda au karakana iliyoko wazi inayotumika kama sehemu ya kuzuia samani.

Kitanda kilichoundwa na chuma pamoja na mbao chenye rangi ya kahawia kilichoandaliwa kabisa tayari kwa ajili ya kuuzwa, nje ya duka la samani pia ikiambatana na mitanda vingine vikiwa kwa pembeni yake.

Duka la samani hasa makochi; yenye rangi ya kijivu yenye mpangilio mzuri na ubora wa hali ya juu, vikiambatana na meza ndogo zenye rangi ya kahawia, tayari kabisa kwa ajili ya mauzo.

Fundi seremala akiwa kazini anachonga kipande cha mbao juu ya meza ya kazi, akiwa anatumia zana mbali mbali kutengeneza samani na vipande na vifaa vya kazi vinavyotumia mbao.

Duka la samani lenye muonekano mzuri likiwa na bidhaa za kisasa na zenye mvuto zaidi zipo tayari kabisa kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Soko la kienyeji ambapo akina mama wamekaa pamoja, wakiwa wanafanya biashara ya kuuza nyanya, kila muuzaji amepanga nyanya zake kwenye kikapu na visinia tayari kwa ajili ya kuuza sokoni.

Duka kubwa la mazulia, yenye mazulia ya aina mbalimbali, yaliyosokotwa na mengine yakiwa yamekunjwa na kusimamishwa ukutani, yana rangi na michoro tofautitofauti, mengine yakiwa yamepangwa sakafuni kwa ajili ya kuuzwa na kuchagua.

Eneo la soko kubwa ambalo lina bidhaa nyingi tofautitofauti, watu wanaonekana wakiwa katika harakati za biashara. Wauzaji wakiwa wanauza bidhaa hizo, huku wanunuaji wakiwa wananunua bidhaa hizo.

Mandhari ya sokoni, kukiwa na watu wanauza na kununua vitu mbalimbali, ikiwemo mihogo, ndizi, na bidhaa zingine kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Soko lenye bidhaa nyingi, ambapo watu wanashiriki katika shughuli za ununuzi na majadiliano, ya bei tofautitofauti za bidhaa hizo.

Duka kubwa lenye bidhaa zilizopangwa kwenye mpangilio mzuri zimejaa chupa za rangi mbalimbali, ambapo ndani ya chupa hizo kuna sabuni za maji ambazo hutumika kusafishia vyombo na sakafu.

Duka kubwa lenye mazingira safi na taa zinazoangaza, zikiwa na watu kadhaa wanaofanya manunuzi na wafanyakazi katika duka hilo, lenye bidhaa kama vile vyakula na vitu vya vya matumizi ya nyumbani.